Hiki ni kitambulisho cha mwananchi wa Kenya . Tunaona picha yake upande wa kichwa , na pia kuna majina yake yameweza kusajiliwa hapo katika kitambulisho chake .Upande mwingine tunaona kuna majina zingine zimeweza kufutwa katika hiki kitambulisho.

Huyu ni Rais wa kenya, ako na waziri wengine, wanashangilia mchezo. Juu yake kuna mtu ameweza kusimama hapo, ambaye anaweza kutazama mpira na kando kuna watu wamekaa hapo ambao wanaweza kushangilia mpira.